Maziwa za ng'ombe za kufuga ambao tulikuwa tunaona zishaletwa hapa na mtungi ambayo huyu mwanaume anamwekea mama kwa sufuria. Maziwa hizi hutolewa kwa ng'ombe zikiwa mingi sana karibu mitungi ishirini.

Mkulima huyu anajivunia kazi yake , kwa sababu ameipanda ndizi akainyunyizia maji , akapea madawa ili wadudu wasiharibu ,na ndizi imezaa .Na amevuna ,sasa anakula ile ndizi ambayo ameipanda ,iyo ni kazi mzuri.

Mtu huyu ameifunga ng'ombe ya kukamua ng'ombe hizi huifunga Kwa namna ambayo wanaweza kuilinda Kwa njia rahisi sasa bila bila hizi machuma huwezi ukailinda naye yeye anaipitia hio mlango kutoka

Hapa ni shambani ambapo kumemea ndizi ya kutosha. Lakini mkulima huyu amefanya makosa kubwa sana kulingana na mimi kwa sababu mahali ambaye amepanda miti tofauti haifai kuwa na nyasi. Nyasi zinasumbua mimea kumea na kutumia maji ambayo umenyunyuzia mimea.

Ndizi hiki ambayo imechunwa kutoka miti ilimea, ni fupu fupi lakini yote imeiva. Sasa huyu akipeleka sokoni itanunuliwa na apate pesa, ilhali si lazima auze zote, pia anaweza kupeleka kwake watoto wake wakule zingine.

Mwanaume huyu ambaye anakamua ng'ombe, ng'ombe hii haina maziwa mingi kuliko ng'ombe zingine tulipita. Ina maziwa kidogo kwa sababu ng'ombe hii ni mjamzito, imebeba mimba, na bado huyu anaikamua.

Mwanamke huyu ambaye ni mkulima , ni mkulima ana furaha tele kwa sababu shamba yake imemea vizuri. Hata woods za matunda na kulipa karo ya shule ya watoto , na kujilipia hospitali ili apate matibabu .

Shamba hii imekauka. Mkulima alipanda ndizi ya kutosha ikamea lakini ameacha kunyunyizia maji. Magonjwa na wadudu zimekuja zikaharibu lakini hakupea dawa na maji ya kutosha. Sasa akona huzuni.

Jamaa huyu wa bodaboda ambaye amebeba vitu, mzigo hii anabeba ni maziwa za ng'ombe. Ng'ombe zikikamuliwa zinatumika bidhaa hii kupeleka kwenye manyumba ya watu kuziuza na kupeleka kwa market .

Huyu ameipanda mahindi naye amevuna sahizi. Sasa anataka kuuza mahindi kwa sababu anajivunia kenye alifanya, alifanya kazi na sasa kuna mahindi za kuuza na kukula.

Hii ni dama. Dama ni mtoto wa ng'ombe. so hawa ni wengi tunawaita wadama. Ni watoto wa ng'ombe ya maziwa. Kila dama iko na kitu kwa sikio ambayo imeandikwa jina la mamake.

Wakulima hawa wanajivunia ya kwamba wameipanda ndizi kuinyunyizia maji, kuituza wakati baadaye ndizi ile ilizaa matunda nzuri sana. Wamechuna sasa ni wao wanataka kukula ikiiva na wanauza ili wapate pesa.

Mwanamke huyu ako hapo hapa shambani. Amechuna mahindi yakutosha. Leo anaena kupika mahindi tofauti. Mahindi ya kupika kama githeri na mahindi choma. Lakini hizi vitu lazima ziuzwe ndio mkulima apate pesa.

Hawa wakulima wamefanya kazi sana wanajivunia na wana furaha kwa sababu gari hizi zinachukiza ndizi nyingi sana. Ndizi hizi inaenda kuuzwa kwa sokoni na wanapata pesa ya kulipa wafanyakazi wao, madawa na zingine.

Hawa ni wafugaji ng'ombe ya maziwa. Maziwa hii ambayo imeletwa na gari nyeupe zenye zimetolewa kwa mahali mang'ombe hizi zilifugwa. Kazi au jukumu kuu la hawa ni kuuza maziwa hii na wapate pesa.

Hawa wamama ambao wanatumia ujuzi ya kitamanduni ya kutoa mafuta kutoka maziwa ya ng'ombe. Wameitoa mafuta mingi. Mafuta hii inaekwa mahali, baada ya masiku inaekwa kwa chupa na kuuza.

Mwanake huyu anacheka, kulingana na mimi anafuraha ya kutosha kwa sababu anapata, maziwa ambayo zikona afya kutoka kwa ng'ombe hiki yake ambayo anaikamua, na ngombe hiki lazima uitunze ili ikupatie maziwa ya kutosha.

Shamba hili limetunzwa kwa njia bora zaidi, kwa sababu mkulima ameipanda ndizi ya kutosha, ndizi imezaa matunda, naye anajivunia kunyunyuzia maji kwa sababu anataka kuvuna mara karibu..

Naye huyu mfugaji wa ng'ombe ya maziwa, kuna ng'ombe aina mbili za kuchinja na maziwa, lakini huyu ameifunga za maziwa. Ametumia kichwa yake vizuri amenunua machine ambayo inatumia stima kukamua ng'ombe.

Wakulima wako naujuzi tofauti. Kuna wale wa kulima na kupanda mamiti, ilhali kuna wale wa kufunga mnyama. Huyu anaujuzi ya kufunga ngómbe. Ngómbe hizi anaipea dawa kulingana na mimi ili isikuwe na maradhi tofauti, na yeye a, ategemee vizuri sana.

Huyu naye ana ujuzi hali ya juu kulingana na mimi kwa sababu yeye ni mkulima, ashalima na akavuna, lakini saa hizi anafanya tofauti, anafuza watoto wake njia ya kulima na kupanda shamba bora sana.

Wakulima wamejitokeza tele lakini shida yao ni hawatapata soko ya kutosha kwa sababu wakulima wote wanatoka upande mmoja wamelima shamba miti mmoja tu wamepanda nayo ni...

Huyu amepanda nusu ndizi na zingine hajaipanda, naye kuna nyasi inamea katika shamba lake, hiyo inaleta shuda kubwa kwa sababu maji na dawa ambayo ananyunyizia mmea bado hizi vitu zinatumia.

Hapa ni soko ya mboga. Wauzaji wa mboga hapa wako tele, mboga tofauti kwa bei nafuu kulingana na mimi. Kwa sababu wakati mboga ni nyingi sana, bei inakuwa chini, lakini mboga ikiwa kidogo kunashida kuipata, bei lazima ipa..

Mkulima huyu ameipanda ndizi nzuri sana kwa njia bora zaidi lakini alifanya makosa kidogo, amabyo anafaa kurekebisha kwa sababu mahali ambayo imeipanda mimea hii, kuna miti mingi sana ambayo inaathiri mimea ameipanda.

Ng'ombe hizi nne zinakula chafu, zinakula vitu ambao zilitupwa kwa takataka, na wao wanakula kwa sababu wenye ng'ombe hawajalisha vizuri na kuipea nyasi ya kutosha.

Wanawake hawa wamefanya bidii ya hali juu hadi wameivuna kenye wameipanda kwa sababu wameitafuta maziwa ya ng'ombe na kuipata. Wameifanya wapate mafuta kutoka maziwa ya ng'ombe na saa hii wakona.

Wamama hawa wanafuraha tele ya kwamba nakuweiti wameichuna ndizi ya kutosha. Ndizi hiki ambayo wameichuna kwa wingi inawasaidia kupata pesa na kupata chakula nzuri.

Shamba hiki ya ndizi iko na shida sasa. Mbeleni imepandwa vizuri, ikanyunyuziwa maji vizuri, zikawekwa madawa vizuri kwa sababu wadudu zinaleta shida. Lakini saa hii kuna shida kubwa sana, kwa sababu hakuna maji shamba inakauka.

Wakulima wa kufuga ng'ombe ya maziwa hapa wanafanya kazi tele, mmoja anakamua ng'ombe ili anapea ingine apeleke ndani, ng'ombe hizi zinakamuliwa na mashini ambayo inatumia stima, zikijaza hiyo maziwa zinapelekwa kwa factory ya kutengeneza.

Huyu ni muuzaji wa maziwa ya ng'ombe. Ametembelelewa na madaktari wakiafya mara yao wote. Anawaelesha jinsi unafaa kutumia hizi vitu.

Huyu anatumia mashine ambayo inatumia stima kukamua ng'ombe zake na maziwa hizi ambazo zinakamuliwa zinapelekwa kwa factory kwa siku mara mbili asubuhi na jioni. Zinatengenezwa na kuziuziwa sisi kama...

Hapa ni shambani ambayo kuna shida kubwa sana. Mkulima amejitolea kuipanda ndizi na kulima na kuinyunyunzia maji lakini hapa mandizi zimekauka kulingana na mimi mkulima huyu hakunyunyizia maji ya kutosha kwa sababu hiyo ndio imekauka hizi.

Hii kitu maridadi sana ambayo imetenengezwa ni nyasi. Nyasi ilichunwa kutoka miti ikaletwa hapa inatengenezwa kwa njia maridadi ambayo mtu mmoja anaweza kuchukua kwa mkono yake na kwenda yako kwenye anataka.

Hapa kuna miugiza. Ndizi hii ambayo iko kwa mti mmoja ina rangi tofauti. Ni nini yenye imesababisha hii rangi tofauti yani ndizi nusu imeiva na nusu hijaiva. Yenye imeiva imebadilisha rangi ya kawaida...

Huyu ameipanda ndizi na kuinyunyuzia maji. Ameikata nyasi ili isiharibu mimea zake. Sasa anangoja ndizi hizi zimee zikiwe kubwa, na zizae matunda. Na zikizaa bado anazichuna za kukula na za kuuza ili apate pesa ya kulipia karo watoto ya...

Hii ni mafuta ambayo imetolewa kwa kutoka maziwa ya ng'ombe .Baadae inaekwaa kwa moto na inakuwa mafuta ya kawaida ya kupikia. Hii rangi nyeupe itaipotea ikuwe rangi ya mafuta lakini mafuta hiki ni ya kimila.

Mkulima huyu ana ujuzi ya kupanda. Naona ameweka ndizi mbili, mimea mbili kwa shimo moja, hio inaleta shida. Isitoshe, mimea zingine chini yao, kuna nyasi ambayo inaleta shida pia, anafaa kukata pia hio nyasi.

Mkulima huyu anatuonyesha ndizi ambaye ameitoa ganda kabla hijaiva, ndizi hii ameichuna lakini hakungojea hadi iive ametoa ganda kama haijaiva.

Huyu ni mfugaji wa ng'ombe, mwanaume huyu ambaye amevaa nguo zinazofanana. Ameamua kutibu ng'ombe zake ili apate maziwa bora ya kutosha na ng'ombe hizi lazima zikule na zitibuiwe vizuri ndio zipeane ngozi.

Huyu ametumia njia rahisi ya kuichoma mahindi hiki ambayo inakuwa mahindi choma. Lakini amefanya makosa kidogo, kwa sababu moto ambaye anayeitumia kuchoma mahindi hii inachoma bado mbao za jikoni, ambaye inaweza leta hasara kubwa.

Mkulima huyu ya kufuga ng'ombe ameifunga ng'ombe na kuikamua kupata maziwa. Maziwa hizi ambaye anazipata inamsaidia njia tofauti kama kukunywa na kuwa afya. Bado anauza na kununua dawa za ng'ombe.

Daktari huyu kazi yake ni kupima damu. Yeye ni datkari ambaye anafanya kazi hospitalini lakini jukumu lake kuvua ni kupima damu ya watu nakujua wako na ugonjwa aina gani. Basi hiyo zingine zinamalizwa na daktari ambaye anakaa ofisini.

Mwanamme mwanamke huyu ambaye ni mkulima wa ndizi ,ameipanda ndizi ila leo anaivuna. Si rahisi kuipanda na kuivuna , lazima amegharamakia kununua dawa ,maji na vitu zingine.

Hawa wanadunga ng'ombe sindano au dawa, ng'ombe hizi huwezi dunga kama iko nje, lazima uiweke hapo ndani, ndio isikutoroke au isikugonge, zingine zina uwezo za kugonga binadamu mpaka uvunjike.

Mkulima huyu wa kiume, ni mwenye ujuzi bora zaidi kwasababu ameipanda ndizi na ndizi ile miti ilikuwa inataka kuanguka, naye alitengeneza kitu ya kuishikilia.

Ndizi hii imepandwa ikazaa lakini bado hawajachuna na bado halijaiva. Imemea vizuri ya kutosha, hii mwenyewe akiuza anapata pesa mzuri ya dawa na chakula zingine.

Mwanaume huyu alinunua ng'ombe hii kwa bei nafuu, bei ya chini sasa ameitunza ikakuwa kubwa ikajifungua na amepata maziwa. Anashukuru yakuwa Mungu kwanza hali yake iko nzuri sahizi anaweza kupata maziwa.

Mkulima huyu amepanda ndizi ya kutosha lakini bado hajavuna kwa sababu ndizi hiki haijaiva. Lazima iive ndiyo ivunwe bado isitoshe huyu anajivunia ya kwamba penye amepanda anaivuna.

Kulingana na mimi ,mkulima huyu ambaye ni mwenye hii shamba, anaujuzi wa hali ya juu. Kwa sababu ameitengeza ndizi hiki ili iive ikiwa kwa miti. Ambaye ilimea hata hachachuna bado lakini ameeka karatasi hiki ili ndizi iive haraka sana.

Mkulima huyu alipanda mahindi, mahindi imemea lakini sahii haina maji ya kutosha. Kwa hiyo maneno mahindi haijamea au haijazaa matunda ya kukula. Bado huyu anashida ya kuto.

Hawa wameleta maziwa tele kutoka ng'ombe. Mtu huyo ambao amevaa koti anaifuga ng'ombe naye mwenye bodaboda kazi yake kuu ni kupeleka maziwa sokoni. Anaandika ni ndoo gapi zinabebwa na hizo...

Mkulima huyu alipanda ndizi akainyunyuzia maji na wakati ulimea akavuna, sasa ndizi imeiva ameileta sokoni na anataka kuziuza ,ndizi hiki kinamsaidia kinamsaidia kupata pesa ya kutosha .